Mkono mweusi ukishikilia vipande vya ndizi mbichi ambavyo vimekatwa kwa urefu. Ndizi hizo zinaonekana zimenyofolewa maganda. Nyuma ya vipande hivi, vilivyoshikiliwa kuna ndizi nyingine kadhaa za kijani kibichi. Zikionyesha kuwa ni ndizi ambazo hazijapevuka, inaonyesha maandalizi ya chakula.

Watu watatu ndani ya chumba wote wakiwa wamevalia nguo nyeupe zinazoonekana kama za kazi au vifaa vya kujikinga. Wawili kati yao wako karibu na kitu kinachoonekana kama jiko na mmoja wao anaonekana akichanganya kitu ndani ya chombo hicho. Watatu wameketi kwenye kiti cha kijani na anaonekana akitazama. Wote wamevaa buti nyeupe na kofia za nywele zikionyesha kuwa wanaweza kuwa katika mazingira yanayohitaji usafi mkuu.

Kundi la watu wakifanya kazi katika eneo la wazi lenye mimea. Wanaweza kuwa wanapanda mgomba au kufanya shughuli za kilimo. Kuna miche ya migomba na miti mingine ipo nyuma. Watu wamevalia nguo za kawaida. Mmoja anaonekana kushika kifaa cha kukata au kuchimba. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la mashambani au bustani.

Kuna mtu ambaye amesimama karibu na uzio wa mbao. Amevaa koti la samawati lenye kofia, suruali nyeusi na boot za kijani. Nyuma ya uzio kuna ng'ombe kadhaa wenye rangi ya kahawia na nyeupe. Eneo hilo linaonekana kuwa shamba au boma la mifugo, lenye nyasi za kijani kibichi chini.